Hii ni mti ya stima. Imesimama pale katikati ya mti. Alafu pale kuna mawingu imeonyeshwa kuna jua mingi ama kumewaka. Hapa kuna miti ambazo zimependeza sana.

Hapa ni darasa ambapo kuna ubao kubwa kwa rangi yake nyeupe, kwa ubao kuna maandishi ambayo huenda mwalimu alikuwa anawafunza watoto ama huenda ni wanafunzi, hapa ni ubao ambao hasa huwa inatumika pale darasani.

Hapa ni mahali ambapo unaweza enda pale upeleke watoto wako, katika siku ya kuzaliwa ama krismasi ili wacheze. Hapa kuna mashini ambao unatumia. Mbele yake kuna nyumba safi imesimama pale.

Saduku hii kwa rangi yake nyeupe ikiwa kuna mashimo tofauti tofauti ,kila saduku huwa na faili huenda ni mwalimu ama walimu wameweka faili zao ili waweke vizuri isiweze kupotea ama ikuwe nafasi nzuri.

Hii ni kitabu ambayo wanafunzi wa kidato cha pili hutumia pale darasani ama mwalimu hutumia kuwafunza wanafunzi walioko darasa la pili. Hii ni kitabu ya hesabu ambayo huwa inaelimisha watoto walio darasa la pili.

Hii ni chumba la darasa. Hapa ni darasa ambapo kuna viti ya wanafunzi halafu kuna meza, halafu pale kuna dirisha. Hapo kwa meza wamechilia vitabu vyao kwa meza.

Hii ni darasa ama ni shule ikiwa ya ghorofa tatu pale kuna mlango ambayo imepakwa rangi nyekundu. Shule hii ni ya kuvutia na kumetulia na kusafi hapa kuna nyasi na ambapo pa kupitia.

Hapa ni kwa, kuna duster . Hii ni duster , kifagio ambayo hasa huwa inatumiwa ili kuondoa uchafu katika ubao, hasa katika shule mwalimu huwa baada ya kuandika mwanafunzi huwa anatoa pale uchafu akitumia hii.

Hizi ni ndizi ambazo zimekatwa alafu mkulima skaweja pale hili akaweze akauza, yeye ameweka amepanga kwa laini ama kwa orodha nzuri hili aweze wakulima akaweze akajukua.

Wachezaji hawa walemavu wanaume watatu wote ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa wamevaa shati nyekundu ambayo imeandikwa Kenya mbele yake.

Hapa kuna nyumba moja ya gorofa iko pale kona alafu kando yake tena kuna nyumba ingine. Alafu hapa kiwanja kuna vitu ambazo hasa watoto hutumika wakati hutumiwa wakati wanapocheza.

Kitabu hiki amazo zimechorwa pale kuna lori ambayo imebeba vitu halafu kuna mwanaume mmoja ambaye anaendesha baiskeli, ikiwa katika kurasa seventy nine hii ni ya kuwafunza wanafunzi pale darasani.

Hii ni kitabu ambayo ambacho huwa kinatumiwa na wanafunzi wa darasa la pili .Kitabu hiki huwa wanahelimisha ama mwalimu wao wa darasa la pili utumia kuhelimisha wanafunzi wa darasa lake.

Huyu ni mbaba anakimbia akiwa anacheza mchezo wa wanariadha. Yeye amekimbia akiwa ushindi. Amevaa shati lake nyeusi nyekundu. Mbele ya hii shati lake limeandikwa Kenya. Huyu mtu huenda anatoka katika nchi ya Kenya.

Wanaume hawa wawili moja akiwa ameketi pale kwa mashini yake alafu kando yake kuna mwenye amesimama hili aweze kufanya zoezi huenda alikuwa na shida na maana anafanyiwa zoezi hili akuwe na nguvu.

Hapa ni shule, haswa ni mahali ambapo wanafunzi wametulia, hapa kuna nyasi, kuna kumepangwa maua zinazopendeza, alafu kumetulia manake hakuna mwanafunzi yeyote anapita hapa ama mnyama yeyote.

Maandishi haya yakiwa ni mtihani ya mwanafunzi. Pale ameweza kupata tikiti zote ambazo zimewekwa kwa rangi yake nyeupe. Halafu pale tena wamechora.

Hawa ni wachezaji wakiwa katika kiwanja mmoja akiwa na shida ya macho na mwingine ambaye anamsaidia kushika kiuno mkono ambaye anamsaidia kumwonyesha mahali anapotakikana kwenda.

Kitabu hiki ambacho ni ya wanafunzi wa darasa la pili , inatumika pale kuwaelimisha watoto hawa kitabu ikiwa imefunguliwa mwanamke moja wawili kuna wavulana wa shule.

Hapa ni bao kwa rangi yake nyeupe, kando yake ama ndani yake imeandikwa . Mwalimu anaweza kuwa ameandika akiwa anafunza wale watoto. Pale mwisho tena ni mlango ambayo imefungwa kwa rangi yake nyekundu.

Pale kuna ubao ya rangi yake nyeupe ambayo imeandikwa maandishi kutumia kalamu nyeusi, ueda ni mwalimu ambaye amekuwa akitumia kuelimisha watoto. Tena kuna kiti ya rangi nyeupe ikiwa pale.

Hawa ni wanariadha, ilhali kuna mmoja ambaye ni mlemavu, ako na shida hawezi ona, ako na shida ya macho. Huyu mwenye ako na shida ya macho ndiye ameanguka, mwingine amemsaidia ama anamsaidia kuamka baada ya kushinda ama wamefika mwisho ya kukimbia.

Haya ni maandishi ambayo iko kwa ukuta. Maandishi haya ikiwa imeandikwa kwenye karatasi yake nyekundu, ikiwa inatufunza jinsi misitu inafaa kuwekwa au kutunzwa.

Pale kuna chumba ama nyumba ambayo imeandikwa , imechorwa manyama, alafu pale kuna maua ama kuna maua ambayo imekatwa vizuri za kuvutia alafu hapa ni daraja la kupita huenda hapa ni shule.

Hapa ni mlango kwa rangi yake nyekundu. Mbele ya hii mlango kuna maandishi ambayo imeandikwa kwa rangi nyeusi kwa karatasi yake nyeupe. Pale imeandikwa Chemistry Lab, Biology Lab.

Hili ni mlango, mlango uliyopakwa rangi nyeupe. Hii mlango imefungwa maanake kunaweza kuwa kuna mtu ndani ama hakuna mtu. Hapa tena kuna nyasi ambazo zimekatwa into line iliyofu.

Hapa ni darasa ama inaeza kuwa ni mwanafunzi yoyote ama mtu yoyote ameekelea vitabu ama mwalinu. Hapa kuna vitabu zilizofanana zimewekelewa kwa meza na pale kuna chache na kuna kompyuta .Huenda hapo mbele tena kuna files .

Hizi ni makaratasi ambazo haswa kwa haswa hutumiwa pale darasani. Haswa hutumiwa kwa wale watoto wadogo walioko na darasa la tano kuenda chini. Hawa unachora ukiwalezea watoto jinsi ama kwa elimisha.

Hapa ni darasa ambapo hii darasa kuna dawati la wanafuzi kwa rangi yao nyekundu ikiwa pale zimepangwa laini. Ueda darasa hili ni kusafi ueda wanafuzi wawepo.

Kiongozi mmoja ambao amevaa suti yake akiwa pale mbele ameshika karatasi kwa rangi yake nyekundu ,akiwa anazungumza kuna speaker pale .Nyuma kuna maandishi ambayo imeandikwa pale.

Hii inakuwanga imeandikwa ili kuwaonyesha mahali ambapo kwenye kuna mgeni hapa shuleni na hajui mahali kuna ofisi. Huwa hii inamuonyesha mahali ambapo anatakikana kuelekea ili asipotee.

Karatasi hii ikiwa ni karatasi ya darasa la pili ambapo pale juu imeandikwa picha juu alafu pale kuna vitu imechorwa tafauti tafauti, hii karatasi enyewe ikiwa kwa rangi yake nyeupe.

Hii ni ofisi ambayo inatuonyesha kompyuta tatu kwa rangi yao nyeusi imeekwa pale kwa meza. Kando yake kuna viti ya rangi nyekundu. Hizi ni katika ofisi alafu pale pia kuna vitabu.

Hii ni mlango. Mlango hii imefungwa na hapo mbele imeandikwa ni ya kidato kimoja R . Hii mlango imefungwa maanake kunaeza kuwa na mwanafunzi hapo ndani ama watu wamefunga maanake hakuna watu. Ukitaka kuingia unapitia hapa darasa.

Mwanamme mmoja ambaye amevaa suti yake na tai yake alafu amemwekea maua, akiwa ameshika spika huenda akizungumza. Nyuma yake kuna maandishi kadhaa kadhaa ambayo imeandikwa pale. Yeye huenda akitoa hotuba hii, hotuba yake.

Hapa pale kuna vitu ama ambavyo hasa watoto huwa wanatumia pale kucheza ama kufanya zoezi yao na marafiki zao.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu alafu suruali yake nyeusi akiwa ameketi pale alafu akonayo chumani mwake, ueda hio msichana ako ulemavu kwa mguu.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye mashine akiwa anarusha mti alafu pale chini kuna mwanaume ambaye ameinama huenda anamsaidia kushika hiyo kiti. Pale kando tena kuna wavulana wawili ambao wanatazama.

Hapa ni darasa ambapo kuna viti na meza ya wanafuzi imeekwa pale, meza ya rangi yake nyeupe alafu kwa meza juu kuna kitabu, kando yake tena kuna maandishi.

Hawa ni wachezaji ambao wako wanashindana, wote wamevaa sare zimefanana ambayo shati yao mbele imeandikwa Kenya , msichana moja mlemavu ambaye amekaa alafu anasaidiwa na huyu mwanaume.

Hawa ni wachezaji walemavu wakiwa pale katika kiwanja. Wawili, wachezaji wawili walemavu kando, katikati yao kuna referee au mkubwa wao ambao anawaelimisha na kuwafunza jinsi ambavyo wachezaji hao wanafaa kufanya.

Hapa ni shuleni ya upili ya Warindi. Hiyo ni shule iliyo na gorofa mbili, alafu shule mlango umefungwa manake uenda wanafunzi wako ndani ama hawayupo. Pale kuna maua ambayo yamekatwa vizuri kwa laini inachopendeza, alafu kumetulia manake hakuna mtu yeyote anayepita hapo.

Hiki ni kitabu ambacho mara hutumiwa na watu wa kidato cha tano. Hii ni kitabu ambao wanafunzi wa kidato cha tano hutumia kusoma ama mwalimu hutumia kuwafundisha kubadilisha watoto wa kidato cha tano.